Mwanaume akiwa ameshikilia trei kubwa iliyojaa miche michanga ya mimea labda mboga au mazao mengine yanaonekana. Mwanaume huyu amevaa shati la miraba na anaonekana akisimama ndani ya kitalu cha kisasa. Kitalu hicho kimefunikwa kwa nyavu au plastiki nyeupe iliyowazi na ina muundo wa chuma unaounga mkono paa. Ndani ya kitalu kuna safu nyingi za miche mingine midogo iliyopandwa ardhini au kwenye trei ikionyesha mazingira yanayofaa kwa ukuaji wa mimea.

Huu ni mfano wa kilimo cha kisasa cha hydroponic ambapo mboga aina ya leeks imepandwa kwenye mfumo wa chombo kilichobuniwa kwa matumizi ya maji badala ya udongo. Mfumo huu unasaidia kutumia nafasi ndogo na maji kwa kufanisi zaidi. Chombo hicho kinaonekana kuwa na mashimo inayoruhusu mizizi ya mimea, kupata virutubisho, kupitia maji.

Bustani ndogo ilioinuliwa iliundwa kwa mbao ikiwa na mimea mingi ya kijani kibichi na inaonekana kama salati ya mbu au mboga nyingine za kijana. Mfumo wa umwagiliaji wa matone imekwa ndani ya bustani na mapomba na viunganishi vikiwa vimetawanyika kati ya mimea. Nyuma ya bustani kuna pipa kubwa la kusanya maji ya mvua lililo unganishwa mfumo wa umwagiliaji wa maji ikionyesha matumizi ya maji yaliovunwa.

Mwanamume anaonekana akimwagilia mimea midogo inayopandwa kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa kwa kutumia mabomba ya plastiki yaliyowekwa kwa namna ya wima. Mimea hii imepandwa katika vikombe vidogo vyenye udongo na kupangwa kwa safu kadhaa kwa ufanisi wa nafasi. Mazingira yanayoonyesha eneo ndogo la mijini au la nyumbani likiwa na uzio wa mabati.

Mfumo wa kilimo cha bustani unaotumia mbinu isiyo ya kawaida na ya ubunifu inaonekana. Katika sehemu ya mbele na katikati kuna mimea mingi ya lettuce yenye rangi ya kijani kibichi na baadhi ikiwa ya rangi ya kahawia nyekundu iliyopandwa katika mabasi iliyopenduka au mabomba yaliyokatwa katikati iliyopangwa kwa mteremko. Mimea hii imepandwa kwenye udongo au subli state . Ndani ya mabati hayo kuna mawe madogo au kokoto karibu na mizizi.

Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea inakuzwa bila kutumia udongo unaonekana. Mfumo huu una mimea labda saladi au mboga zingine za majani zilizopandwa kwenye mabomba meupe au chombo kingine kilicho inuliwa kutoka ardhini. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri ikiwa na majani ya kijani na hata baadhi ya rangi ya zambarau. Mabomba yamepangwa kwa mwelekeo wa kushuka kidogo kuruhusu maji yenye virutubisho kutiririka kupitia mimea.

Hii ni mimea ya mnaa inayopandwa kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya hydroponic . Mimea hii inapandwa ndani ya mabomba meupe yaliyowekwa maji yenye virutubishi maalum badala ya udongo. Mazingira ya ndani yanayodhibitiwa huwezesha ukuzaji bora wa mimea bila hitaji la ardhi kubwa.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa wa hydroponics ambapo mimea inapandwa bila kutumia mchanga. Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo na inasaidiwa na maji yenye virutubisho maalum yanayozunguka kwa njia ya mifumo ya mabomba. Mfumo huu uko ndani ya chumba cha taa ya LED ya kulimia. Inatoa mwanga unaohitajika kwa ajili ya usanisinuru.

Hili ni kundi la vifaranga wakubwa waliowekwa ndani ya banda lenye sakafu iliyofunikwa, na maganda ya mbao au nyasi kavu ambayo hutumika kama malala. Vifaranga wanaonekana kuwa katika hali nzuri ya afya na wanatembea huru ndani ya banda hili. Aina hii ya ufugaji huashiria mfumo wa kisasa wa kuku wa nyama, au kuku wa mayai. Mazingira yanaonyesha udhabiti kwa usafi na joto.

Hili ni shamba la migomba lenye mashina yenye afya na yenye matunda mengi ya ndizi bado mbichi. Migomba hiyo imepangwa kwa mistari ya kiufundi ikionyesha uzalishaji wa kisasa wa kilimo cha ndizi. Ardhi ya shamba ni safi yenye majani yaliyodondoka na nafasi ya kutosha kati ya mistari ya migomba. Majani ya migomba ni makubwa na ya kijani kibichi yakionyesha hali nzuri ya ukuaji.

Hili ni shamba la kisasa la kilimo cha kibiashara kilichofunikwa na green house ambapo mimea imepandwa kwa safu zilizopangwa vizuri. Mazao yanayoonekana hapa ni strawberry ambayo hulimwa kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha mavuno bora. Mfumo huu hulinda mimea dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa na wadudu. Kilimo hiki huongeza tija kwa kutumia teknolojia ya kisasa kama umwagiliaji wa matone.

Shughuli za kilimo cha kisasa, katika shamba la mpunga au unafaka nyingine. Kuna mashine kubwa ya kuvuna, inayomwaga mazao ndani ya lori la rangi ya waridi. Shamba linaonekana kuwa na vifereji ya kupitisha maji, ikiashiria mfumo wa umwagiliaji. Ardhi imeachwa na alama nzito za matairi kutokana na mashine kubwa kupita.

Hawa ni kuku wa kienyeji au broiler wakiwa kwenye banda la kuku. Banda hilo limetandikwa maganda ya mbao ambayo husaidia kuzuia unyevu na kuweka mazingira safi. Kuku hawa wanaonekana kuwa wachanga labda wa umri wa wiki chache. Ufugaji huu ni sehemu ya kilimo cha kisasa cha kuku kwa ajili ya nyama au mayai.

Hili ni shamba la kisasa la nyanya lenye miundo ya miti na nyunyuzi za kutungika mimea. Mbinu hii husaidia mimea kukua kwa wima hivyo kuepuka magonjwa ya udongo. Mkulima mmoja anaonekana akihudumia mimea hiyo kwa uangalifu. Mimea inaonekana imestawi vizuri ikionyesha matumizi bora ya kilimo.

Ukulima wa kisasa ndani ya greengouse unaonekana ndani ya chumba hicho cha plastiki kuna mistari ya mimea ya kijani kibichi inayostawi vizuri ikiashiria mazingira inayodhibitiwa watu wawili wanasimama katikati ya mimea mmoja wao akiashiria kitu kwenye mimea labda akiwaelekeza au kuelezea jambo.

Hiki ni kilimo la kisasa cha ndani ya greenhouse .Mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa safu nadhifu chini ya paa la plastiki linalo ruhusu mwanga kuingia kakini kudhibiti hali ya hewa. Mazingira haya husaidia mimea dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa, wadudu na magonjwa. Greenhouse hii inaonyesha uwekezaji katika teknolojia ya kilimo bora kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kuhakikisha mazao yanakuwa kwa ufanisi zaidi.

Hii ni bustani ya mimea ndani ya muundo wa wavu wa kinga, ukionyesha mimea mingi yenye majani mabichi labda migomba midogo. Muundo wa wavu unasaidia kulinda mimea dhidi ya wadudu au hali mbaya ya hewa na nguzo za mbao zinaonekana zikishikilia paa la wavu. Nyuma ya bustani kuna jengo ndogo na miti mingi, ikionyesha mazingira ya mashamba au bustani ya kibiashara.

Hili ni shamba la kahawia lenye miti mingi ya kahawa kiliyojaa matunda iliyoiva yenye rangi nyekundu na njano. Kuna mke mmoja anaonekana akifanya kazi ya kuvuna matunda ya kahawa kwa mikono akiwa amevaa blauzi nyeupe, sketi ya bluu na kitambaa kichwani. Mazingira yanazungukwa na miti mirefu ya kijani kibichi. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya joto au wastani na anga ni safi yenye mawingu mepesi.

Hili ni shamba lililolimwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa mfereji. Mifereji mirefu imechimbwa kati ya mistari ya udongo ili kuruhusu maji kutiririka na kufikia mizizi ya mimea itakayopandwa. Sehemu ya ardhi inaonekana imetayarishwa vizuri kwa ajili ya kilimo huku maji yakiwa yameshaanza kumwagiliwa. Katika nyuma kuna maeneo yenye mimea ya kijani kibichi na baadhi ya majengo madogo ishara ya kuwepo kwa makazi.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone karibu na shina la mmea mdogo au mti unaonekana. Katika sehemu ya picha kuna bomba nyeupe la plastiki linalopita ardhini. Bomba hili limeunganishwa na drippers sawa za mita nyeusi ambazo zimechomoka ardhini karibu na shina la mimea. Tone moja la maji linaonekana likidondoka likiwa kwenye dripper moja. Likionyesha mfumo unaofanya kazi ya kumwaga maji polepole na moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Picha inaonyesha mfumo wa unyunyizaji maji katika shamba. Katikati ya picha kuna spika moja ikinyunyiza maji yenye nguvu. Spika hii imeunganishwa na mfumo wa mabomba yanayopita katikati ya mistari miwili ya mimea iliyopandwa. Udongo unaonekana kuwa tifutifu na mimea ina majani mabichi ikionyesha afya nzuri. Kwa ujumla picha inaonyesha shughli ya umwagiliaji shambani.

Mfumo mkubwa wa umwagiliaji mviringo uanojulikana kama center pivot irrigation system ukimwaga maji kwenye shamba kubwa la mazao unaonekana. Mashini hii ina safu ndefu ya mabomba yaliyowekwa kwenye magurudumu na inazunguka polepole katikati ya shamba ikinyunyuza maji kwa utaratibu. Ardhini inaonekana kuwa na mistari ya mazao iliyopandwa hivi karibuni au inayochipuka. Nyuma kuna vilima au ardhi iliyolimwa chini ya anga la wazi.

Hili ni shamba ndogo lililopandwa mimea michanga labda mboga za majani au mimea mingine ya mazao. Mimea hii imepandwa kwa mistari iliyonyooka kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Kila mstari wa mimea una bomba ndogo jeusi la umwagiliaji wa matone lililowekwa karibu na mizizi ya mimea. Mfumo huu wa umagiliaji una rahisisha maji kufika moja kwa moja kwenye mimea kusaidia uhifadhi wa maji.

Hili ni shamba lililoandaliwa vizuri kwa ajili cha umwagiliaji kwa kutumia mfumo ya matone. Mifumo ya mabomba ya plastiki imewekwa kwenye mistari sambamba juu ya udongo mwekundu kila bomba likiwa na matunda ya kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Katika mandhari ya mbali kuna mnara wa maji pamoja na majengo madogo inayoonekana kuwa gala au makazi ya wafanyikazi.

Hili ni shamba lililopandwa mimea michanga likiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Kuna mabomba madogo meusi yaliyopangwa kwa mistari kwenye kila mistari wa mimea, yakichukua maji kutoka kwenye bomba kubwa la buluu lililopembeni ya shamba. Mimea inaonekana kuwa na afya nzuri na ardhi imelimwa vizuri.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji kwa matone shambani. Mimea midogo midogo imepandwa kwa mistari ,kila mstari ukiwa na bomba la plastiki lenye mashimo madogo yanayotoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu kuonyesha umwagiliaji umefanyika hivi karibuni. Mfumo huu unasaidia kupunguza upotevu wa maji, kuongeza ufanisi wa kilimo na kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha.